Ujumbe hapa ni kueneza elimu ya kiteknolojia, wanafunzi ni wengi na kifaa ni kimoja, labda ni kwa sababu ya mwanzo. Bila shaka wakifurahia kipindi hiki teknolojia itakuwa ya manufaa kwao.

Masomo ya kidigitali yamengoa nanga hapa. Kipatakilishi kinaashiria kwamba wasomi hawajaanza, kalamu iko pale, kitabu kipo na kipatakalishi kipo, lakini wakukitumia bado hajafika.

Mwalimu anaonekana kuwaongoza wanafunzi wake katika kipindi cha kidijitali. Anaonekana kuwa mwenye furaha wakati watu wa kipindi hiki labda wanafunzi wamemfurahisha ama mwalimu mwenyewe analipenda somo hili la kidijitali.

Kipindi cha somo la kidigitali kinaendelea, mwanafunzi tayari yu tayari kwa kipindi hiki. Mkononi ana kalamu na tayari ameanza kuitumia kuandika maelezo anayopokea kutoka kwa kipatakilishi chake upande wa pili.

Utafiti wa kisayansi unaendelea katika hali ya umakini na mtumizi. kapakitilishi kinaonyesha kwamba kinachofanyika pale ni uvumbuzi wa hali ya juu sana na una umakini wa mtumizi kwa kutumia vidokezo vya nyota inayoonyeshwa pale.

Wanafunzi wanatabasamu wakiwa na mwalimu wao. Mwalimu ana kipakatalishi lakini kwa maelezo anakitumia kitabu kuwaeleza wanafunzi hao . Kwa tabasamu hizo ni ishara kwamba wanafunzi hawa bila shaka wameelewa wanachokieleza mwanafunzi na mwalimu.

Tabasamu ya mwanafunzi huyu inaonyesha kwamba anafurahia kipindi kinachoendelea cha kidijitali. Mwanafunzi huyu ana kalamu mkononi na anaandika yale ambayo anayapata kwenye kipatakilishi chake labda kupitia mwalimu wake ama utafiti wake binafsi.

Mwanafunzi anafanya utafiti kwa kutumia kipatakilishi chake. Mkono wa kushoto uko kwenye kipatakilishi huku mkono wa kulia ukiwa umeshika kalamu. Ina ishara kwamba utafiti anafanya kutoka kwenye kipatakilishi anauandika ili kupata mambo zaidi kwenye kipatakilishi chake.

Vibonzo vinaonekana kuashiria somo la kidijitali ambalo labda linatarajiwa au limewekwa hapo ili kuwashawishi watu wajiunge nalo. Mwalimu ako katika shughuli za mafunzo na kuendeleza kipindi cha kidijitali.

Mtandao wa wavuti unaoonekana ni wa somo la kidijitali. Dijitali hii ambayo inawezesha mtu kufanya wafali inaashiriwa kwa kofia ya wafali ambayo inaonekana pembeni na madftari yaliyoko kando, inaonyesha kwamba ni hali ya elimu ambayo inahitajika ili mmoja aweze kufuza katika elimu hii ya kidijitali.

Shule ya kidijitali hapa inaonekana kuwa na ufanisi mkubwa. Kuna begi na kuna simu ambayo itawezesha atakaye pitia shule hii kufuzu kwa sababu kofia ya uhafali tayari inaonekana pale.

Vipatakilishi viliwekwa kwenye dawati hili vinawasaidia wanafunzi kuendeleza kipindi chao cha kidigitali. Wanafunzi wanafuatilia kipindi kwa ukaribu sana kwa kutumia vidude masikioni mwao. Mikononi wana kalamu. Ina ishara kwamba kipindi hiki wanakifuata kwa umakini sana.

Kipindi cha kidijitali. Wanafunzi hawa wanafurahia kipindi hiki. Wa kwa nza anaonekana kuwa gwiji na anamwelekeza wa pili jinsi ya kuendeleza kipindi hiki kwa sababu kipatakilisha chake kimkononi na tayari anaeonekana kuwa yeye yu sawa kuanza sehemu hii ya kipindi.

Tarakilishi na kipakatalishi kwenye dawati hili inaonyesha kwamba yanayoendelea hapa ni mambo ya kidijitali. Wahusika wanaonekana kufuatilia sana mtindo au sehemu inayoendelea kwenye kipakatalishi. Wa kwanza anampa maelezo wa pili jinsi ya kufanya lakini kule pembeni ameketi kwenye starehe anaelewa mambo hayo ya kidijitali.

Elimu ya kidijitali inaendelea hapa. Kipakatalishi kinamwonesha mwalimu akiendelea na funzo lake. Mwanafunzi anatabasamu. Somo inaonekana kua somo nzuri sana. Vitabu vilioko pale anatumia kuviandika. Somo hili linapendwa na mwanafunzi huyu.

Masomo ya kidijitali yanaendelea. Tayari kipindi kimeanza. Mwanafunzi anaendelea kukifuatilia kipindi na anatazama kinachoendelea kwenye kipata kilishi na kuandika kwenye kitabu chake ambacho kiko katika upande wa kushoto.

Somo la kidijitali linakaribia kuanza. Kalamu ipo, kitabu kipo na kipatakalishi kipo. Atakaye fanya somo hili tayari ana kiburudishi cha kahawa pale kando na madaftari ya kufanya utafiti yapo pale.

Mwanafunzi katika harakati za kufanya utafiti, patakilishi kiko pale inaonekana kuwa yuko katika mawazo. Kitabu alicho nacho hakijaandikwa chochote, ishara kwamba hajaanza masomo yoyote katika kipindi hiki.

Simu inayopigwa na mwanaume huyu inaonekana kuwa simu ya dharura. Wa kike naye kwenye kipakatalishi anajaribu kufanya utafiti au kuweka ujumbe maalum labda anaopokea mwanaume huyu kwa simu.

Masomo ya kidigitali yanaendelea, vipatakilishi viko kwenye dawati. Tabasamu zinaonekana kwenye nyuso za watumizi. Labda hawa sii wanafunzi rasmi kwa kukosa sare lakini jusoni mwao wanaonyesha kwamba wanakifurahia kipindi kinachoendelea katika vipatakilishi vyao.

Tangazo ni la kueneza ujumbe kuhusu somo la kidijitali. Akili inahitajika pale ya kidigitali, pia inaashiriwa kwenye kiwambo hiki.

Mwalimu wa somo la digitali tayari yuko na ameanza. Anamfunza mwanafunzi ambaye anafwatilia kwa umakini, kupitia kwa kipakatalishi chake. Mwanafunzi mwenyewe anapata burudani kwa kupitia kahawa yake na anaendeleza kipindi chake.

Masomo ni ya kidijitali. Wanaonekana kuwa na sehemu ya masomo haya na vifaa mbalimbali vya kueneza masomo haya vipakatalishi, simu na vifaa mbalimbali vinaonekana pale. Kipindi hiki bila shaka kitafurahiwa na wanafunzi wake.

Hapa ni kwenye eneo la biashara. Tarakilishi kwenye meza inasaidia yule anayeshugulikia mambo haya kuona shuguli zinazoendelea upande wa pili. Kwenye upande kuna runinga ambayo inaashiria ufanisi wa kuchunguza mambo anayoendelea kwa kutumia kifaa cha kidijitali.

Kazi inaendelea. Aliyefanya kazi hii anaonekana kuwa na sura ya huzuni labda kazi imekua nyingi ama kipindi cha kufanya kazi kimekuwa kirefu, na kiwambo anachotoa kazi hii kimetundikwa kwenye dawati lake. Kalamu inafanya kazi ya uandishi. Bila shaka mtu huyu ana umakini na kazi yake.

Wanafunzi watatu wanakitumia kipatakalishi kimoja. Mwanafunzi wa kwanza anaonekana kuewaeleza wengine jinsi ya kufanya, wa pili naye anamsaidia kwa kushika kipanya, wa tatu yupo tu ili kuelekezwa na wengine.

Mwanafunzi yuko katika harakati za kupata wakati mzuri na kipakatalishi chake. Simu iko pia kando yake. Huyu ni mwanafunzi ambaye amebobea katika mambo ya kidijitali na masomo ya kidijitali. Anahitaji vifaa hivi ili kuweza kukamilisha kipindi hiki cha masomo ya kidijitali.

Somo linaloendelea hapa ni somo la kidijitali. Mwalimu anawashughulikia wanafunzi wao, wanaoonekana kwenye kipakatalishi chao. Wanafunzi wanaonekana kufurahia kipindi kwa sababu nyuso zao, zimejaa tabasamu.

Somo la kidijitali linaendelea. Mwalimu anawasubiri wanafunzi kuingia kwenye somo hili. Tayari, mmoja anaonekana kuwa yupo na wanne tayari picha zao zishaawekwa pale. Labda anasubiri ili kipindi kianze kwa mda mfupi baada ya wanafunzi kuingia kwenye somo hili.

Kwenye maabara ya komputa, tayari tarakilishi zimewashwa na zote zinaonekana kuwa na sehemu moja. Hapa hakuna yeyote anayetumia tarakilishi hii. Lakini labda wameshamaliza kwa mda mfupi uliopita kwa sababu bado zimewashwa.

Mchezo unaonekana kunoga. Timu mbili zinachuana. Mpira nao uko kwenye uwanja ambao una mashabiki tele. Refa anaonekana kufuatilia mchezo huu kwa umbali lakini wachezaji hawana budi ila kuendelea na mchezo huu wa kupendeza wa kabumbu.

Bweni hili lina vitanda vya kisasa ambavyo vimetengenezwa kwa kutumia mbao safi na ya mti magumu. Kwenye mto kumewekwa shuka zuri sana. Wanafunzi hawa wanaonekana kuwa wa kike na wanapenda usafi.

Makombe mbali mbali yanaonekana pale na mataji. Mipira pia ipo pale. Wawili wanaupokea na mmoja yuko pale ili kutabasamu, kuashiria kwamba furaha iliopo katika eneo hili ni ushindi na zawadi kemkem.

Chumbani kuonenaka vitu mbalimbali. Kuna kabati lisilokuwa na chochote, kuna kiti ambacho kimewekwa upande wa meza ya kusoma, na kuna runinga ambayo haitazamwi na yeyote. Kochi lililoko pale halina mtu yeyote, lakini chumba ki safi, ishara kwamba mwenyeji hayupo kwa sasa.

Chumba cha uoneshaji za sanaa au senema. Viti vimepangwa kwenye foleni nzuri. Viti vyenyewe ni vya kifahari. Jengo linamaandari meusi ili wanaofwatilia mchezo au senema wawe na mwonekano mzuri, kila kwa sasa hawajafika.

Maktabani kumetulia. Watu hawapo lakini vitabu viko pale tayari kwa kusomwa. Waomi hawapo. Maabara yenyewe yamewekwa katika hali safi inasubiri u mteja wa kwanza aje ili apate elimu kutoka kwenye vitabu vilivoko kwenye maktaba hii.

Mchezo wa vikapu umenoga. Timu ni mbili, waliovaa rangi ya samawati wanaonekana kuwa magwiji katika mchezo huu. Waiovaa rangi ya manjano nao hawana budi ili kuhakikisha kuwa mchezo huu wanaustahimili makali ya waliovaa rangi ya samawati.

Bweni limewekwa katika hali nzuri. Bweni lenyewe lina vitanda sita, lakini kiti kilichoko pale ni kiti kimoja tu, ishara kwamba watumizi hawaruhusiwi kuketi kwenye bweni hili, baada ya shughuli zao za kulala.

Jengo hilo halina shughuli nyingi. Ingawa ni la kupendeza, kuna watu wanaoonekana wameketi nje, labda wakingoja lifunguliwe au wakisubiri muda wa kurejea kwa shughuli zao za kazi.

Kwenye chumba hiki cha mazoezi, chumba kimepangwa vizuri na mashine zilizoko hapo ni za kisasa. Wateja hawajafika, anayeongonza mazoezi haya bado hayupo. Labda tayari yamekamilika ama hawajaanza.

Sehemu hii ya kulala ni ya watoto. Kibetikali kidogo cha watoto kipo pale. Vitanda viwili vilivyoko hapo ni vidogo mno kwa ajili ya mtu mzima. Mito iliyopo imechorwa picha zinazowafurahisha watoto, ingawa kwa sasa watoto hao hawapo.

Bwenini kuna vitanda viwili, vitanda vyenyewe vimeshatiwa mashuka ya rangi ya kijani ambayo yanapendeza. Viti kwenye pembeni mwa chumba hiki vinaashiria kwamba wenyeji hawapo kwa sasa.

Vitanda ni viwili. Viti pia ni viwili. Bweni hili bila shaka ni bweni la wanafunzi wawili. Viti vyao vimewekwa vizuri kwenye meza ya usomi. Hawa wanafunzi wamemaliza shughuli zao za bweni na hawapo tena kwenye bweni hili kwa sasa.

Chumba ni cha kulala. Kitanda tayari kimewekwa shuka na kina mwonekano mzuri. Kando kuna dirisha. Dirishani anaonekana mtu ambaye tayari anaondoka ishara kwamba mwenyeji wa chumba hiki anaondoka.

Mchezo wa vikapu unaonekana kunoga, unaonekana kwamba si mchezo halisi bali ni wale wanaofanya mazoezi. walioko nyuma wanafanya shughuli tofauti na aliyekombele anayejaribu kufunga bao kwa kikapu cha mchezo huu.

Kwenye lango la chuo hiki kikuu cha Kenyatta. Mandhari yanapendeza. Malango yamefungwa ishara kwamba anayekuja lazima akaguliwe ili usalama uimarishwe kwenye chuo hiki kikuu cha Kenyatta.

Chumba ni cha mafunzo. Viti vimepangwa vizuri, na madawati pia yako tayari kwa matumizi, na chumba hiki ni cha kisasa. Kifaa cha kidijitali kinaonekana kwa umbali, wanafunzi hawajafika.

Bweni ina vitanda vinne lakini viwili tu ndivyo vinavyotumika. watumizi wao wapo sasa na wamelala kwa kuangalia upande wa ukuta kuashiria kwamba kila mmoja anajali biashara zao bila kumsumbua mwenzake.

Mchezo ni wa uogeleaji, tayari wanapiga mbizi wameshaanza kazi yao. Mashabiki wanaonekana kuwa nyuma na simu zao ili kuchukuwa video za kupendeza za mchezo huu wa uogeleaji kwenye maji haya safi.

Masomo yanaendelea. Masomo yenyewe yanaonekana kua ya watu wazima. Mfadhili wa kipindi hiki amesimama mbele pembeni, ili kuwaruhusu wanaofuatilia kipindi hiki, kuona kile kinchoendelea kwenye runinga ilioko mbele yao.

Bweni linaonekana kuwa la kale, vitanda ni vikuu kuu, lakini magodoro ni mapya hayana mashuka lakini kuna mito pale mbele. Ishara kwamba watumizi wapo lakini hawayatumii mashuka katika shughuli zao za kulala.

Chumba cha kulala kimewekwa tayari. Mitoo miwili iko pale, na chumba cheyewe kinaonekana kua safi, ingawa kina uhaba wa mwangaza, lakini mtumizi wake bado hajawasili kwenye chumba hiki.

Bweni limewekwa katika mandhari safi. Vitanda vi safi, mashuka nayo rangi nyeupe na hayana dosari au baka lolote. Inaashiria kwamba watumizi wa bweni wana kiwango cha juu sana cha usafi.

Mazingira ya bweni lini yanaonyesha usafi, vitanda vimetandikwa kwa vyema masanduku yamepangwa vizuri kwenye vitanda hivi. Yupo aliyeamka sasa hivi na anafanya shughuli za mwishi ili aende ajiunge na wenzake, ambao tayari wanaonekana wameliaga bweni hili.

Kwenye maabara haya, Kemikali mbalimbali zaonekana kuwekwa kwenye meza. Rafu pia zina kemikali mbalimbali. Hii ni ishara ya kwamba maabara haya yanatumika na watumizi wake kwa sasa hawapo.

Hapo inaonekana kuwa uwanja wa michezo wa vikapu. Mashabiki hawajafika lakini wachezaji ni wengi na tayari mchezo umeanza na wanaufurahia kulingana na jinsi ambavyo mikono imenyooshwa na kila kitu kinaendelea sawa.

Maktabani msomi anaonekana kufuatilia kazi yake na kuzingatia hali ya utulivu kwenye maktaba ,vitabu vilioko kwenye rafu vimepangwa vizuri na vinasubiri tu wasomaji zaidi waje ili kupata mafanikio katika usomaji.

Maabarani vitabu vimepangwa kwenye rafu ingawa vinaonekana vichache lakini hayupo hata msomi mmoja aliyewasili. Viti vinavyotumika pia si vizuri sana lakini havitamdhuru anayesoma kwa sababu elimu iko kwenye vitabu na si kwenye kiti.

Chumba kimetiwa nakshi. Kinaonekana kwa urembo mzuri kwa umbali. Chumba chenyewe kina mwangaza kutoka nje. Inaashiria kuwa siku hii ndio imeanza. Lakini maajabu ni kwamba chumba akina ishara yoyote ya mtu kuwemo. Labda wenyeji wake hawajafika.

Chumba chenyewe kinaonekana kuwa maabara. Viti vimepangwa vizuri na kwa muonaonekano inaonekana kuwa shule ya wanafunzi safi na stadi lakini hawapo labda watakuja kwa masomo muda utakaofuata baadaye.

Mazingira ya kifahari. Jumba nalo ni la kifahari lakini shuguli zilizoko hapa hazionekani kuwa shuguli za kifahari kwa sababu magari tunayaona kwa umbali ni magari ambayo si ya kifahari sana na yameegeshwa tu kuonyesha kwamba shuguli zinazoendelezwa si nyingi.

Watu wawili wanaonekana kuvalia mavazi ya kitamaduni. Wa kiume ameshika kipaza sauti na wanaendeleza mchezo wao wa kuigiza. Ni mchezo wa kuigiza ambao unahusu kuzaliwa kwa Yesu. Kwa sababu jina la Yesu linaonekana kwa upande wa chini wa meza yao ya uigizaji.

Wanafunzi wa Thika Road Christian School wamefika katika shughuli mbalimbali. Wanaonekana kuwa na mavazi sawa lakini sio rasmi ya shule yao. Wako na mabegi mgongoni. Hii ni ishara kwamba safari yao itakuwa ndefu.

Maabarani mwanafunzi ana kemikali mbalimbali. Kwenye mkono wake ameshika kemikali ya rangi nyekundu. Glesi kwenye mkono wa kulia i wazi na haina chochote. Labda anafanya vipimo mbalimbali ili kufanya utafiti wa kazi yake ya kusomea kemikali.

Kileleni mwa mlima Longonot. Watu wanaonekana kufurahia kufika katika kilele hiki kwa sababu ya umaarufu wa kilele hiki, nao wamekuwa baadhi ya wale wachache tu ambao wameweza kufika hapa. Hio ndio sababu ya wao kuwa na nyuso zenye tabasamu.

Mwanafunzi anaonekana kuwa makini sana na kinachoendelea. Kipindi cha kidigitali kinafanya mwanafunzi huyu kukosa hata hamu ya kufanya chochote, hana kitabu na hana kalamu. Yeye anategemea tu maneno ya kidigitali anayoyaskiza.

Furaha nyusoni mwa watoto hawa inaashiria kwamba shughuli walizozifanya wamezifurahia na ni za kupendeza. Matokeo yake tunayaona kwenye tishati zao rangi nyeupe ambao wameweza kupaka rangi mbalimbali na za kupendeza.

Mama na mtoto wana ushirikiano wa karibu. Mama anampa maelekezo mbalimbali mtoto wake labda ni kipindi cha kumfunza mambo ambayo ni ya kawaida sana maishani ili mtoto awe na elimu ya kawaida.

Kijimeza hiki kimezingukwa na wanafunzi wenye furaha tele tele. Wanafunzi wenyewe wanaonekana kushirikiana na mwenzao ambaye ameketi katika kiti cha magurudumu, ambayo ni ishara kwamba ana changamoto ya hali ya kiafya. Lakini hilo haliwazuii wengine kucheza na yeye.

Mwanafunzi wa rika ya chini yuko kwenye kituo cha kupasha elimu . Tayari vifaa vya kusoma viko pale ana kalamu mkononi na ameanza kwa kuweka kitabu kwenye meza na kufanya maandishi mbalimbali kwenye kitabu chake.

Mtoto anaonekana kua na changamoto ya maumbile. Mama yake hilo halimthuru. Anaonekana kua mchangamfu na anamsaidia mwenzake ili kuhakikisha kwamba amepata huduma kama tu wanafunzi wengine wa eneo lake.

Watoto wanaonekana kufurahia kukaa pamoja na kucheza pamoja. Mchezo wenyewe unahitaji ustadi wa hali ya juu. Watoto wote wanaonyesha ustadi wanapocheza hapa na wanaonyesha ushirikiano. Wa mbali labda anangoja zamu yake ifike ajiunge na wenzake.

Wanafunzi wanatabasamu, ishara kwamba kipindi kinawafurahisha. Mwalimu nyuma ya darasani mle, pia anafanya mambo yake ya ufunzaji kwa njia ya kidijitali. Wote wanafurahia na kipindi kinaendelea vyema.

Mwalimu na mwanafunzi wake wanaonekana kuwa na kipindi cha fanaka, tabasamu usoni mwa mwanafunzi inaonyesha kwamba mwalimu wake tayari anamridhishwa na kipindi hiki na kipindi chenyewe kinafuatwa na, sii yeye pekee yake bali na wengine wakiwa wameketi nyuma.

Baba na mwanawe, katika pilkapilka za kuwa pamoja. Baba anaonekana kufurahia anapoona mwanawe, anafanya kile anachokifanya. Wako kwenye mchezo na mtoto anafurahia mchezo huo, kama tu baba yake alivyomwelekeza.

Matumizi ya mtandao yameshamiri hapa. Vifaa vya kidigitali vinatumika, labda kwa kufanya utafiti, anayetumia anaonekana kuwa na mwingi wa matumaini na anayefuatulia pia ana uso wa matumaini.

Watoto ni wawili. Wa kwanza anaonekana mwenye furaha japo mikono yake inaonekana kupinda. Wa pili kwa umbali anamshabikia mwenzake akiwa katika hali hii ya furaha. Inaonyesha usawa licha ya kuwa na matatizo ya kiafya kwa mtoto wa kwanza.

Wawili hawa wanaonekana kujadili ramani ambayo ina jengo la kale. Wa kwanza aonekana kufahamu vyema kwa sababu anaonekana kuwa mwelekezi mkuu wa hapa. Wa pili ambaye ni mama mzee anaonekana kufuatilia sana maelezo anayopewa na kuna simu pale ambayo inaashiria kurekodi yale ambayo yanaendelea kwenye mambo hayo.

Mafunzo yanaendelea hapa ni ya watu wazima, mwelekezi anaonekana kuwapeleka katika hatua baada ya hatua ili kufahamu kile anachokieleza. Nao wanaofuatilia kipindi hiki nyuso zao ni za tabasamu, hii ni kuonyesha kwamba wanafurahia kile kinachoendelea.